Mlango wa duka la nguo likionekana liko ndani ya maduka makubwa au jengo la biashara. Duka hili ni safi na limepangwa vizuri. Kuna bango linaloashiria mazingira ya sasa ya biashara ambapo tahadhari za afya ni muhimu sana. Linahimiza wateja kuvaa barakoa kabla ya kuingia kwenye duka.

Duka la nguo za kiume zenye ubora wa juu haswa suti. Mpangilio safi na mwangaza mzuri unafanya ziwavutie wateja. Vibao vya bei vinaonyesha bei za bidhaa.

Ndani ya duka hili la kisasa la vifaa vya mtindo kwa wanawake, kuna meza ya maonyesho iliyojaa vitu vya kupendeza kama vile mikoba, mireni na vitu vingine. Kuna rafu za miwani, mavazi na za vitu vya kichwani. Duka hili ni la rangi nyeupe na sakafu ina vigae. Juu kuna taa nyingi zinazoleta mwangaza.

Uteuzi mpana wa suti za wanaume zinapatikana hapa. Zimepangwa vizuri kwenye makabati yenye ngazi kadhaa. Mpangilio mzuri na idadi kubwa ya chaguo unaashiria kuwa hili ni duka kubwa.

Duka la nguo lenye rafu nyingi za chuma na zimepakwa rangi ya buluu. Kuna mwangaza wa kutosha ukiangazia bidhaa vizuri .Hii inatoa hisia ya mahali penye nguo nyingi na uchaguzi mpana.

Sehemu ya duka la vifaa vya wanaume iliyopangwa kwa uangalifu kwenye rafu mbali mbali. Bidhaa hizo ni viatu, kofia, mikanda na skafu. Mpangilio wake unalenga kuvututia wateja wanaotafuta kukamilisha mwoneko wao kwa vifaa maridadi.

Katika duka hili kuna nguo za aina mbalimbali. Kuna koti za wanaume, kofia, nguo za wanawake na hata za watoto. Nguo hizi zimepangwa vizuri. Duka hili lina mwangaza wa kutosha.

Kwenye duka hiil kuna nguo za aina nyingi. Nguo hizi zina rangi tofauti. Sakafuni kuna vigae. Pale juu kuna taa zinazoleta mwangaza.

Sehemu ya mbele ya duka la rejareja. Jina lake limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya mlango. Ndani kuna nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri ikiashiria kuwa linauza mavazi. Rangi mbalimbali na mitindo ya nguo zinaonekana. Mlango una kuta za kioo zinazoruhusu kuona ndani ya duka.

Rundo la mashati ya wanaume yaliopangwa vizuri kwenye meza au rafu katika duka la nguo yana rangi tofautitofauti kama vile buluu, nyeupe, kijivu, rani ya machungwa na kahawia isiyokolea. Nyuma ya mashati kuna bango jekundu linaloonyesha kuwa bei ya mashati hayo ilipunguzwa.

Kwenye sehemu hii ya duka, kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye vibati. Nguo hizi ni za watoto. Pia kuna safu ya viatu vya wazi vya watoto vilivyopangwa vizuri kwenye vibati. Mwangaza unaonekana vizuri ukiangazia bidhaa hizo.

Ndani ya duka hili kuna nguo za aina mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Pia kuna kiti na meza. Duka hili linaonekana kuwa safi na maridadi

Kwenye duka hili kuna nguo za aina mbali mbali kama vile mashati, suarili, jacket na nguo za wanawake na wanaume. Zimepangwa kwenye rafu vibao vya kuninginia na meza za kuonyeshea. Kuna mwangaza mzuri unaoletwa na taa zilizo juu. Sakafu pia ni safi sana.

Kwenye duka hili kubwa kuna nguo za wanaume. Hapa mbele kuna shati na long'i inayoonekana kwenye dirisha. Pia kuna koti, shati na tai iliyowekwa pamoja. Sakafuni imetandikwa vigae na ni safi.

Sehemu ya ndani ya duka au duka ya vitu linalouza herini. Kuna ukuta mrefu uliopambwa vizuri, uliotumika kuonyesha herini. Juu ya ukuta kuna safu kadhaa za herini zilizoning'inia kwenye ndoani na chini yake, kuna masanduku mekundu yenye vitambaa vyeusi.

Hisia ya tukio la kijamii la nje lisilo rasmi. Uwepo wa magari mengi unaashiria kuwa watu wamefika kwa ajili ya mkusanyiko. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Gari la kibinafsi limeegeshwa katika mazingira rasmi ya maegesho. Namba ya usajili inaonyesha kua, limesajiliwa hapa nchini kenya. Linaonekana kutumika kwa matumizi ya kila siku na eneo la maegesho linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Basi hili dogo ni la kubeba abiria. Lina rangi nyeupe na lina muundo wa basi ndogo ya kawaida. Usajili wake unaonyesha kuwa ni wa huku nchini Kenya.

Gari hili ni la kibinafsi, lina rangi ya kijivu, muundo wake ni wa kawaida, usajili wake unaonyesha kwamba ni imesajiliwa hapa njini kenya.

Watu hawa watatu wamesimama. Inavyoonekana wanatafuta gari ya kununua kwa sababu kuna magari mengi hapa. Wawili ni wanaume mmoja ni mwanamke.

Gari hili ni la abiria. Limeegeshwa nje ya nyumba ya ghorofa. Nyuma yake kuna magari ya kibinafsi. Inavyoonekana gari hili limesajiliwa hapa nchini kutokana na nambari yake ya usajili.

Gari hili ni la kibinafsi. LIna rangi nyeusi. Usajili wake unaonyesha kuwa umesajiliwa hapa nchini Kenya. Muundo wake ni wa kawaida. Umeegeshwa upande wa nje.

Magari haya ni ya kibinafsi. Muundo wake ni wa kawaida, wa gari ya kibinafsi. Yameegeshwa nje kwenye uwanja. Nyuma yao kuna miti na mimea tofauti tofauti.

Gari hili ni lakibinafsi. Limeegeshwa kwenye eneo lami lenye vigae vya duara. Lina rangi ya fedha na usajili wake unaonyesha kuwalimesajiliwa hapa nchini Kenya. Kando yake kuna majengo kadhaa. Watu wachache wanaonekana wakiwa katika eneo la majengo haya.

Basi hili dogo ni la abiria. Lina rangi nyeupe na lina muundo wa kawaida wa basi dogo. Pia usajili wake unaonyesha kuwa ni ya hapa nchini Kenya.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani lenye rangi ya bluu hafifu lina nembo mbili za rangi ya dhahabu. Jina lake limeandikwa hapo mbele. Kuna antena nyeusi nyembamba karibu na kioo cha mbele. Inavyoonekana, limetunzwa vizuri sana.

Eneo la mapokezi katika chumba cha maonyesho cha magari. Kuna kaunti kubwa ya mbao. Nyuma yake kuna wanawake wawili ambao wamesimama, pia kuna gari jeupe. Kuna mabango kubwa ya matangazo kwenye kuta.

Basi dogo limeegesho nje ya jengo. Limeegeshwa chini ya kivuli, lina rangi nyeupe. Basi hili hutumiwa kwa usafiri wa abiria. Ina muundo wa kawaida ya mabasi madogo.

Katika sehemu ya ndani ya gari hili kuna upande wa dereva na abiria wa mbele. Viti vya ngozi nyeusi vinaonekana .Dashibodi ni nyeusi na ina muundo wa kisasa. Pedali za chuma zinaonekana chini, milango ya mbele ni wazi.

Lori hili kubwa la rangi ya machungwa, lina ghorofa mbili. Lina beba magari ya kibinafsi ya rangi tofauti tofauti .Nyuma yake kuna miti na mimea.

Gari hili jeupe ni la kibinafsi limeegeshwa nje ya nyumba ya gorofa usajili wake unaonyesha kuwa ni wa hapa kenya kando yake kuna magari mengine ya kibinafsi na yaliyo na rangi mbali mbali.

Lori hii lina rangi ya machungwa. Inabeba magari yenye rangi tofauti tofauti. Huko nyuma kuna mimea na miti mingi. Inavyoonekana, sehemu hii ni barabara.

Katika duka hili la kuuza magari, kuna gari la abiria na magari ya kibinafsi .Magari haya Yana rangi tofauti tofouti. Nyuma kuna majengo Yanayopendekeza uwepo wa biashara au majengo ya ofisi

Watu hawa wanne wameketi. Wawili ni wanaume, moja ni mwanamke na mmoja ni mtoto. Wanaume wawili wanasalimiana kumaanisha kuwa labda kuna jambo ambalo ameongea na wakaelewana.

Matatu hili ni la abiria, rangi yake ni nyeupe. Limeegeshwa kando ya barabara. Namba ya usajili inaonyesha kuwa limesajiliwa nchini Kenya. Mlango wa abiria upande wa kushoto huko wazi.

Gari hili ni Pajero kutokana na muundo wake. Lina rangi ya kijivu chepesi na lina vitu vya paa pamoja na kinga ya mbele. Pia lina magurudumu na yanaonekana kuwa imara. Limeegeshwa kwenye eneo la maegesho ya ndani.

Gari hili ni la aina ya Subaru. Lina rangi nyekundu iliyokolea. Limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya simiti. Lina namba ya usajili ya Kenya na pia lina muundo wa kawaida. Nyuma ya gari hili kuna ukuta wenye nyaya za umeme.

Hili ni gari ndogo la abiria. Gari hili ni la rangi la fedha. Hapo mbele kuna stika. Gari hili limesimamishwa kwenye barabara ndogo kando ya barabara. Gari hili linabeba watu wachache.

Gari hili limesimama katikati ya barabara. Gari hili ni la rangi nyeusi. Kando yake kuna miti mirefu. Pia kuna nyaya za stima. Huko nyuma kuna watu wanakimbia.

Mazingira ya soko la wazi lenye shughuli nyingi. Yanaonyesha jinsi biashara za kila siku zinavyofanyika na inasisitiza umuhimu wa masoko kama hayo kwa uchumi wa ndani na upatikanaji wa bidhaa muhimu za chakula.

Duka la zawadi au bidhaa za udi lililo jaa aina mbali mbali za bidhaa za mikono au za kisanii. Idadi kubwa ya vitu inaonyesha lengo la kuvutia watalii au uteuzi mkubwa wa vitu vya kitamaduni.

Bidhaa zinazopatikana katika masoko ya ndani, hasaa ikisisitiza jinsi viungo vinavyopangwa na kuuzwa. Inaonyesha utamaduni wa biashara ndogo ndogo na uwepo wa bidhaa kadhaa.

Katika soko hili, kuna bidhaa za aina mbalimbali. Pia kuna matunda tofauti tofauti. Kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Watu hawa ni wauzaji na wanunuzi.

Kwenye duka hili la viatu kuna viatu vya aina mbalimbali. Viatu hivi ni vya wanawake. Bei ya viatu imeandikwa pia kuna nguo zinazouzwa hapo.

Bidhaa mbalimbali za ufundi na mapambo zimejaa kwenye duka hili. Kuna shanga, mkufu, bangili, pete, kamba zilizorembeshwa , mikanda na vitu vingine vidogo. Pia kuna mtu ambaye amesimama anayeweza kuwa muuzaji.

Jengo hili lina rangi nyingi. Sehemu ya juu imepakwa rangi angavu zenye michoro. Chini ya michoro hiyo kuna maandishi yanayodhibitisha utambulisho wa jengo. Kuna viingilio kadhaa chini yake na watu wanaonekana wakiingia na kutoka. Pia kuna jengo lingine la kisasa lenye ghorofa nyingi. Lina rangi ya kahawia na nyeupe. Kuna watu wanaotembea kwenye barabara iliyo mbele ya jengo hilo.

Bidhaa za sanaa na ufundi zinauzwa kwenye soko la wazi, kuna kibanda kimoja kidogo cha kuonyeshea bidhaa, kilichojaa mapambo na vitu vidogo vidogo kama vile vikuku na pete. Kuna shanga ndefu na mikufu iliyoning'inia kutoka juu, mtu anayeonekana kuwa muuzaji amesimama katikati. Nyuma yake kuna vibanda vingine.

Sokoni kuna bidhaa toafuti, tofauti. Kuna matunda kama: machungwa, tikitimaji, paipai, avocado , nanasi na kadhalika. Pia kuna mtu aliyeketi huku akiuza bidhaa.

Jengo lenye ghorofa nyingi likiwa bado linajengwa. Limewekwa chini ya anga ya bluu. Hii inaonyesha mradi mkubwa wa ujenzi pengine jengo la kibiashara au la makazi katika hatua ya juu ya maendeleo.

Nyumba hii imelindwa vizuri katika eneo la makazi ambapo miundo mbinu ya barabara bado haijaboreshwa kikamilifu lakini uhifadhi wa maji na usalama ni muhimu. Imezungukwa na ukuta imara ikiashiria usalama.

Mkusanyiko wa matangazo ya biashara kwenye barabara kuu, hasa yakihusu huduma za malazi. Yanaonekana kuwa nchini Kenya Kutokana na nambari za simu. Kuna bango kubwa iliyo katikati na lenye maelezo mengi kama jina la hoteli, eneo, muda na namba ya simu ya mawasiliano.

Tangazo hili linaonyesha huduma za magari kama vile kupiga body ,kupaka rangi, kukarabati, kuchunguza gari, kuosha fari na namba za simu. Chini yake inatangaza mashamba ya kuuza na namba ya simu pia. Kuna njia ya udongo na jengo la bati.

Jengo hili la ghorofa nyingi ni la makaazi au hoteli. Limepakwa rangi ya manjano na mistari ya rangi nyekundu iliyokolea. Lina madirisha mengi ya kioo. Jina lake limeandikwa kwa herufi kubwa. Linavyoonekana linaweza kuwa katika eneo la miji.

Kwenye barabara ya ndani ya jengo, kuna milango iliyowachwa wazi. Kuta ni nyeupe na imeshikiliwa na mikanda yenye rangi nyeusi. Sakafu ni ya rangi ya kijivu jepesi

Kwenye eneo hili la mji, kuna mchanganyiko wa majengo, mimea na ardhi tupu chini ya anga la buluu. Kuna jengo wazi la ghorofa lililojengwa kwa matofali ya saruji yenye rangi ya kijivu ikionyesha kuwa halijamalizika. Pia kuna jengo la ghorofa nyingi. Hili halipo wazi kuashiria kuwa limemalizika.

Majengo matatu ya ghorofa yanaonekana katika eneo hili. Moja bado liko katika hatua za ujenzi. Kuna ardhi tupu yenye nyasi kavu na udongo ambayo inaweza kuwa inasubiri kuendelezwa. Pia kuna ukuta mrefu wa matofali unaotengenisha ardhi kubwa na baadhi ya majengo.

Eneo kubwa la ardhi wazi lililofunikwa na nyasi kavu. Nyuma yake kuna majengo za ghorofa na makazi kadhaa. Pia kuna uzio wa mawe na miti mikubwa yenye majani. Inavyoonekana, eneo hili linaweza kuwa la makazi lililopanuliwa au linalosubiri maendeleo.

Jengo la ghorofa la kisasa linaonekana kuwa la makazi au kibiashara. Linasimama chini ya anga safi ya bluu. Lina rangi nyeupe na madirisha makubwa yenye rangi ya bluu na pia lina balcony nyingi.

Jengo hili refu la ghorofa lina rangi mbalimbali, ikiwemo kijivu, nyekundu na rangi ya kahawia. Inavyoonekana, liko katika eneo la mijini. Mbela ya jengo kuna uzio mrefu wa mabati unaoashiria eneo la ujenzi. Chini ya uzio huo, kuna rundo la mbao na mabaki ya vifaa vya ujenzi.

Jengo la makazi, labda nyumba au nyumba za kulala wageni , lililojengwa kwa matofali na limezungukwa na bustani iliyotunzwa vizuri chini ya anga ya buluu. Nyuma ya jengo kuu, kuna majengo mengine.

Sehemu ya duka kubwa inayo hifadhi bidhaa za chakula zinazo haribika haraka, ikionyesha bidhaa za nyama zilizo hifadhiwa kwenye baridi na utaratibu wa uuzaji katika mazingira ya rejareja ya kisasa.

Ina onyesha taswira ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi za kulalia likiwa kime pangwa kitaalumu ili kuvutia wateja na kuonyesha utofauti wa mogodoro yanayo patikana.

Mambo ya ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mpangilio wazi na bidhaa mbali mbali zilizo pangwa vizuri kwa ajili ya ununuzi. Inawakilisha duka la kisasa ya rejareja ambalo linaweza kupatikana katika maeneo ya mjini.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa nyama katika duka kubwa ambapo bidhaa huhifadhiwa kwenye friji maalum ili kubaki safi na salama kwa wateja ,hii inarahisisha ununuzi wa bidhaa hizi.

Katika duka kubwa, kuna bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye rafu. Kwenye rafu ya kulia, kuna peremende tofauti tofauti. Kwenye rafu ya kushoto, kuna mifuko ya unga. Sakafu imetandikwa vigae na ni chafu.

Ndani ya duka hili kubwa kuna rafu ndefu zilizojaswa bidhaa mbali mbali. Upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa bidhaa za kusafishia. Upande wa kushoto bidhaa zingine zime jaswa kwenye rafu. Mwangaza wa ndani ni mzuri ukitoka kwenye taa zilizo pangwa juu.

Ndani ya duka kubwa kuna sehemu iliyo na rafu ndefu zilizojaa bidhaa za utunzaji wa kibinafsi. Kuna rafu ndefu ya dawa za meno na zingine ambazo zimejaa bidhaa tofauti. Mwangaza ni mzuri na sakafu inaonekana kuwa na vigae safi.

Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi. Zingine ziko kwenye rafu na zingine ziko ndani ya friji. Kuna wauzaji na wanunuzi. Duka hili linaonekana safi.

Kwenye duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Rafu ya juu, kuna peremende za aina mbalimbali. Sakafu yake ni safi na imetandikwa vigae.

Sehemu ya duka inayouza nafaka la vifaranga kwa wingi. Nambari imeandikwa chini ya bidhaa hizo. Pale juu, majani mabichi yamepandwa ndani ya chungu nyeusi.

Kwenye duka hili kubwa, kuna bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye rafu. Bei ya bidhaa hizo zimeandikwa na pia kuna watu ambao wamesimama. Inavyoonekana watu hao labda ni wanunuzi.

Pahali hapa ni pa kukaribisha wageni. Kuna wanawake watatu walio hapa. Inavyoonekana wawili ni wafanyakazi, moja wao ni mgeni.

Kwenye duka hili kubwa bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Pia kuna watu wachache wanaosimama hapa ndani. Bidhaa hizo ni vya aina tofautitofauti. Duka hili ni safi sana.

Hili ni duka kubwa linalouzwa vifaa vya nyumba na elekroniki, vifaa hivyo ni vya kupikia, friji na televisheni. Watu wachache wapo ndani ya duka hili.

Kwenye duka kubwa, kuna aina mbalimbali za nepi za watoto zilizopangwa kwenye rafu. Nepi hizi ni za kampuni tofauti tofauti na pia zina michoro za watoto na hata mama.

Mazingira haya ni ya kibiashara. Kwenye duka kuu bidhaa za kuuza zimepangika vizuri. Hapo katikati kuna karatasi za kutumia chooni. Mkono wa kushoto pia kuna karatasi hizo za kutumia chooni. Hii duka inaonekana ni safi sana.